Duka la kisada la nguo lina rafu za mbao zilizojaa nguo na viatu vya mtindo. Mashati meusi yenye picha ya fufu yamening'inia wa mbali na nguo za rangi nyingine zimepangwa kwa utaratibu. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu zilizowekwa ukutani zikionyesha mkusanyiko mpana.

Duka la nguo linaonekana likiwa na mlango wa kioo na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia ndani. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki ndani ya duka, zikiwa na rangi na mitindo mbali mbali. Kuna ishara mwekundu kwenye mlango inayosema No Entry Without Mask .

Duka kubwa lenye jina babyshop ,linaonekana mbele likiwa na ishara kubwa yenye herufi za rangi mbalimbali. Ndani ya duka, nguo za watoto na vitu vingine vimepangwa kwenye rafu vikiashiria kuwa ni duka la bidhaa za watoto.

Duka la bidhaa za mitindo lina kiasi kikubwa cha nguo na vifaa vya kisasa. Kuna manikini aliyevalia shati jeupe lenye vitone vyeusi na miwani ya jua. Juu ya meza kuna begi jeupe la kifahari, viatu vya kike na pochi mbalimbali.

Ndani ya duka la rejareja kuna manikini amesimama karibu na rafu za viatu na nguo. Manikini amevaa shati la mistari na suruali ya kahawia akionyesha mtindo. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu za kioo vikivutia wateja.

Duka la nguo limejaa bidhaa za kifahari. Vito vya dhahabu na shanga zimetundikwa kwenye rafu nyeupe. Kofia za rangi nyeusi na mikoba ya ngozi vimepangwa vizuri kwenye rafu. Taa za dari zinaangazia bidhaa zikionyesha uzuri wao.

Duka la nguo limejaa mashati yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Bango lenye asilimia hamsini linaonekana likining'inia likionyesha punguzo kubwa la bei. Mashati ya rangi tofauti ikiwemo machungwa, zambarau na nyeupe yanaonyeshwa.

mannequin kadha za nguo zimepangwa kwa safu. Zikiwa zimevalishwa nguo mbali mbali. Kila kielelezo kimevalishwa gauni la rangi tofauti kama vile njano, nyekundu, na bluu. Nguo hizo zimepambwa kwa michoro na mifumo mbali mbali zikionyesha mitindo ya kisasa.

Duka la nguo linaonekana likiwa na vitu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu na hangers . Kwa juu, kuna safu za viatu vya kuteleza vya rangi tofauti, kama vile pinki, kijani kibichi na hudhurungi. Chini yake, nguo za watoto zenye mitindo na rangi mbalimbali, ikiwemo magauni nyeupe, pinki na yenye milia ya njano zimetundikwa.

Duka kubwa la nguo lina rafu ndefu zilizojaa nguo zilizopangwa vizuri. Mashati, suruali na viatu vimepangwa kwa utaratibu vikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Alama nyekundu za sale na asilimia za punguzu zinaonekana juu ya rafu zikionyesha ofa maalum.

Soko la wazi la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa na kuonyeshwa. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye raki zikijumuisha mashati, suruali na nguo nyingine za aina mbalimbali na rangi tofauti. Chini, kuna mirundo mikubwa ya nguo ambazo zimewachwa zimerundikiana chini.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa rafu za nguo zilizopangwa vizuri. Racks nyingine zimejaa mashati, suruali na kofia. Kwa mbali watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua nguo.

Duka la nguo la Hill marten limefunguliwa. Ishara nyekundu zenye maandishi sale zimewekwa mlangoni. Ndani ya duka, nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Nuru angavu inatoka kwenye alama ya jina la duka.

Meza imejaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa vizuri yamepangwa kwa safu, mashati hayo yana rangi na mifumo mbali mbali yakionyesha uteuzi mpana wa nguo, kwa nyuma kuna bango kubwa la Sale up to 45% off likionyesha kuwa kuna punguzo la bei.

Nguo mbali mbali, hasa mashati ya milia, zimewekwa vizuri kwenye meza ndani ya duka. Mashati hayo yamepangwa kwa rundo, yakionyesha rangi na mifumo tofauti. Katika sehemu ya nyuma, kuna nguo zilizoning'inizwa kwa rafu, na bango lenye punguzo.

Duka kubwa la nguo. Lina nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki na na rafu. Nguo hizo zinaonekana kuwa na mitindo na rangi mbalimbali, zikiwemo zenye michoro au chapa zenye vipengele vya kiafrika au kindonesha. Baadhi ya nguo zimeonyeshwa kwenye manequinn zikionyesha jinsi zitakavyoonekana zikiwa zimevaliwa.

Nguzo mbili ndefu za nguo zimejaa mashati, suruali na nguo za aina mbalimbali zikining'inia kwenye pao za chuma. Kila nguo imeonyeshwa kwa bei huku ishara kubwa ya manjano yenye namba mia moja ikiwa imewekwa mbele.

Viti vya kulisha watoto vina onekana vikiwa vimepangwa katikati ya duka, vina meza kubwa ya kulia na sehemu ya kuketi ina muundo wa maua na matunda. Viti vingine vya rangi ya waridi vinaonekana kwa mbali vikionyesha bidhaa mbalimbali za watoto.

Gari jeupe limepakiwa kando ya barabara yenye lami. Mlango wa upande wa gari umefunguliwa ukionyesha viti vya abiria ndani . Kuna stika ya manjano yenye nembo nyeusi ya PSV kwenye dirisha la nyuma.

Mtazamo wa juu chumba cha kuonyeshea magari kilichojaa magari mengi mapya ya aina mbalimbali. Magari yametawanyika kwenye sakafu safi na kung'aa yakiwa yamewekwa Kwa mpangilio mzuri. Katikati ya chumba kuna dawati la mapokezi lenye viti na pia kuna sehemu ya kukaa Kwa wateja.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha. Limesimama kwenye eneo la nyasi. Kwenye ubavu wa gari kuna maandishi Progressive Credit na namba ya simu, yakionyesha kuwa linaweza kuwa linatumika kwa matangazo ya biashara au gari la huduma.

Mwanaume amesimama akitembea kwenye nyasi ndefu zilizokatwa vizuri. Magari matatu yamepakiwa nyuma yake yakiwa na rangi tofauti. Miti mirefu na yenye majani mengi imepandwa nyuma ya magari. Anga ni la bluu, safi na mawingu machache.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye nyasi ndefu. Madirisha yamepakwa rangi nyeusi yakizuia kuona ndani. Nyuma ya gari hilo ,miti mirefu na mikubwa imepandwa ikionyesha mazingira ya asili.

Mikono miwili inashikana, moja ukimpatia mwingine funguo za gari. Kwenye meza kuna karatasi na kalamu, pamoja na mfano mdogo wa gari mkono unaopokea funguo umefunguliwa, ukiwa tayari kupokea. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikionyesha mazingira ya ofisi au biashara.

Gari nyeusi limelala kwenye nyasi likiwa limeegeshwa kando ya gari jingine jeupe. Maguruduma ya gari nyeusi yana muundo wa kisasa na rangi ya fedha. Nyasi za kijani kibichi zimefunika eneo lote la chini likionyesha mazingira ya wazi.

Magari mawili meusi yamesimama kwenye nyasi yakionyesha labda ni sehemu ya wauzaji wa magari au yameegeshwa tu. Gari moja lina mlango wazi na sehemu ya mtu inaonekana ikisimama karibu nayo. Miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma ya magari.

Gari jeusi aina ya Honda Stream limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magurudumu yake yana rimu za kijivu zenye muundo wa kipekee. Nyuma ya gari kuna jengo lenye paa la rangi ya manjano, linaloungwa mkono na nguzo za njano.

Gari la michezo la rangi ya bluu lina simama mbele, ikiwa limeegeshwa sambamba na gari jingine la rangi ya chungwa. Sehemu ya mbele ya gari la rangi ya chungwa inaonekana likiwa na muundo wa misuli likiashiria nguvu.

Wateja wawili, mwanaume na mwanamke, wanaonekana wakisimama mbele ya muuzaji wa magari. Muuzaji amevaa shati la buluu, anaonekana akiongoza na kuonyesha kitu kwenye kompyuta ya kibao. Magari ya kisasa yameegeshwa kuzunguka chumba cha maonyesho, ikionyesha uteuzi mpana wa magari yanayouzwa.

Mwanamke anaonekana akipokea funguo za gari kutoka kwa mtu ambaye mkono wake tu unaonekana. Amevaa sweater ya rangi isiyokolea juu ya shati la bluu na anatabasamu pana usoni mwake akionyesha furaha au shukrani. Kwenye kiti cha nyuma kuna mwanamme mwingine anayekaa akitazama mbele. Mandhari inaashiria kuwa tukio hili linafanyika ndani ya gari.

Gari jeupe la kifahari aina ya SUV limeegeshwa ndani ya jengo lenye taa nyingi..Linaonekana kuwa kwenye chumba cha magari au maegesho ya ndani. Magurudumu ya gari yanaonekana kungaa na milango ina madirisha meusi.

Washa kubwa inaonekana kuwa na mabasi mawili yasiyokamilika yakiashiria mchakato wa ujenzi au ukarabati .Basi moja linarangi ya njano na linaonekana likiwa na sehemu ya engine wazi mbele .Basi jingine la rangi nyeupe limesimama nyuma yake likionyesha hatua tofauti ya kukusanyika.

Ndani ya gari, viti vya ngozi vimepangwa vizuri. Dashibodi ina skrini ya kati na vifungo mbalimbali vya kudhibiti. Usukani una nembo ya Toyota katikati, ukionyesha chapa ya gari. Sehemu ya mbele ya gari inaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Gari dogo la abiria au basi dogo limeegeshwa kando ya barabara, gari hilo lina rangi nyeupe na milango yake ya abiria imefunguliwa ikionyesha ndani yake, nyuma ya gari kuna jengo kubwa lenye muundo wa kipekee na madirisha yalionga'aa ikionyesha mazingira ya jiji usiku.

Ndani ya gari la kisasa milango yote miwili ya mbele na nyuma upande mmoja imefunguliwa. Viti vya ngozi vieusi vinaonekana vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya gari . Kuna paa la glasi linalo onekana wazi likionyesha mawingu na anga la bluu.

Msongamano wa magari umeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Gari la Isuzu lenye chasi iliyoinuliwa liko upande wa kushoto, likifuatwa na magari mengine. Magari mengine meupe na meusi yameegeshwa upande wa kulia. Eneo hilo lina mimea na miti kwa mbali.

Trela kubwa la kubebea magari limepakiwa magari matatu meusi. Yamewekwa kwa uangalifu kwenye trela yakiashiria usafirishaji. Trela enyewe ina rangi ya buluu na ina namba za simu zilizochapishwa kando.

Kundi la watu linaonekana likifanya shughuli za kijamii au kuuza magari katika eneo lenye nyasi na miti. Magari kadhaa yameegeshwa pembeni yakionyesha kuwa kunatukio au mkusanyiko. Watu wengine wamekaa chini kwenye nyasi wakionyesha kuwa wamepumzika au wanazungumza.

Funguo za gari zimeunganishwa kwenye fremu ya juu ya mlango wa gari. Funguo hizo zina vifungo kadhaa vikionyesha udhibiti wa kufunga na kufungua gari. Mlango wa gari unaonekana wazi, ukionyesha ndani ya gari. Nyuma ya jengo refu linaonekana likionyesha anga la bluu.

Kasi ya gari inaonekana wazi, ikionyesha namba zinazoanzia sufuri hadi mia mbili sitini kilometre . Sindano ya kasi imesimama karibu na namba mia mbili, ikionyesha kuwa gari linaenda kasi. Chini ya kipimo cha kasi, kuna kipimo cha mafuta kinachoonyesha kuwa tanki lina nusu ya mafuta.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na gari la blue wakiongea. Mwanaume anaelekeza kwa kidole chake kuelekea ndani ya gari. Mwanamke ameshika kompyuta kibao na anasikiliza kwa makini. Wawili hawa wako ndani ya duka la magari wakifanya biashara.

Ndani ya gari, viti vya abiria vimepangwa kwa safu. Viti hivi vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu vikitoa faraja. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ukiangazia mambo ya ndani. Mbele ya gari usukani wa dashibodi vimeonekana wazi.

Gari aina aina ya Volkswagen, ilopakwa rangi ya buluu na nyeupe. Inaonekana kuwa imetumika kwa muda mrefu, ikionyesha ishara za uchakavu. Gari hili lina bampa kubwa ya chuma mbele na sahani ya leseni yenye nambari KAA 157. Inaonekana imeegeshwa karibu na ukuta wa matofali au mawe.

Mtazamo wa ndani wa kiti cha nyuma cha gari ikionyesha viti vya ngozi vya rangi ya kahawia. Kati ya viti vya nyuma kuna sehemu ya kuegemea mikono ambayo imeshushwa chini. Sakafu ya gari imefunikwa na mikeka ya rangi ya buluu ikionyesha usafi na utunzaji.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi yakiwa chini ya jua kali. Kati ya magari hayo kuna magari mawili meusi na ya blue ambayo yanaonekana kuwa ya kisasa. Mwanaume mmoja amesimama karibu na gari la blue akionekana kulilinda au kusubiri. Nyuma ya magari kuna miti mirefu ikionyesha kuwa eneo hilo lina mimea mingi.

Mstari mrefu wa magari umepakiwa kwa mpangilio mzuri, wakionyesha miundo na rangi tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yanang'aa yakionyesha ubora wao. Upande wa mbele wa kila gari unaonekana wazi, ukionyesha taa zao za kipekee.

Katika chumba cha maonyesho cha magari. Kuna safu ya magari mapya yaliyopakiwa. Magari hayo yana rangi mbali mbali yakiwemo meusi, meupe na blue . Ukuta wa vioo unaruhusu mwanga wa asili kuingia ukiangazia magari. Eneo lote limepangwa vizuri na safi likifaa kwa wateja wanaotafuta magari mapya.

Gari nyingi mpya na zilizotumika zimepakiwa kwenye eneo kubwa la wazi magari hayo yamewekwa kwa safu ndefu yakionyesha idadi kubwa. Kuna magari ya aina mbali mbali yakiwemo ya Sedan na SUV anga ni la bluu hafifu likionyesha hali ya hewa ya jua.

Sehemu ya ndani ya jengo la kisasa inaonyesha magari matatu ya kifahari yaliyopangwa kwa mpangilio. Gari la kwanza lenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwa nyuma huku mengine mawili ya bluu na ya kijani yakiwa mbele yake.

Magari kadhaa yamepakiwa kwenye nyasi ndefu yakisubiri wamiliki, gari nyeusi imepakiwa katikati na gari nyeupe upande wa kushoto. Miti mirefu na yenye majani mengi imepandwa, nyuma ya magari. Anga ni safi la buluu na jua linawaka likionyesha hali ya hewa nzuri.

Gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes Benz G Class limepakiwa mbele ya jengo lenye maduka ya magari. Taa zake za mbele zinang'aa zikionyesha muundo wake wa kisasa. Kuna nebo ya RAWA AUTO iliyoandikwa kwa herufi kubwa kwenye seheni ya leseni.

Trela kubwa la kubebea magari limepakiwa magari meusi. Magari yamewekwa kwa uangalifu kwenye trela yakiashiria usafirishaji. Trela enyewe ina rangi ya buluu na ina namba za simu zilizochapishwa kando.

Gari la kisasa lenye rangi ya fedha limepakiwa kwenye nyasi ndefu. Gari hili lina madirisha yenye tint nyeusi na magurudumu ya kifahari. Nyuma ya gari kuna mstari ya miti mirefu inayoashiria eneo la asili.

Muuzaji mwanamke anazungumza na mteja wa kiume karibu na gari nyeupe la Tesla. Gari hilo lina boneti wazi, linaonyesha injini ya umeme. Gari jingine la Tesla linaonekana likiwa limepakiwa nyuma ya muuzaji.

Mazao mengi yamewekwa sokoni, yakiwemo ndizi nyingi zilizopangwa kwa uangalifu. Matunda mengine kama mananasi na maembe yanaonekana yamewekwa mezani, tayari kuuzwa. Watu wanaonekana wakihudumia wateja na shughuli zinaendelea kama kawaida sokoni.

Soko lenye bidhaa mbali mbali za plastiki linaonekana likiwa limejaa vikomba, chupa, ndoo na vifaa vingine vya jikono. Bidhaa hizo zimepangwa kwa wingi kwenye rafu na meza, zikionyesha rangi mbali mbali kama vile: pinki , bluu, kijani na kahawia.

Soko kubwa ambalo lina wafanyabiashara wengi na bidhaa mbalimbali. Mashina ya karoti yamerundikwa kwa wingi kwenye meza za kuuzia. Kuna matunda na mboga za kijani kibichi zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda.

Soko la wazi lina maduka mengi yenye bidhaa mbali mbali. Bidhaa za kitamaduni kama vile shanga na nguo zimetundikwa kwenye maduka. Watu wanatembea kati kati ya maduka waki tafuta bidhaa. Majengo marefu na miti mirefu yanapatikana nyuma ya soko.

Chungu cha shangaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono zimejaa. Shangaa hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, nyeupe, kijani na nyeusi. Baadhi ya shangaa zimeunda maneno kama Kenya Nambira kama kipande kina muundo wa kipekee.

Meza imejaa viatu vya kike vya ngozi na shanga. Viatu hivyo vimepambwa kwa rangi na miundo mbali mbali. Vinaning'inia kwenye chuma. Kuna mtu anaangalia bidhaa hizo akionyesha shughuli za soko. Eneo lote linaonekana kuwa katika soko la wazi au banda la biashara.

Rafu za sanaa zimejaa uchoraji wa rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikining'inia ukutani. Kila uchoraji unonyesha mandhari na takwimu mbalimbali zikiwemo picha za kitamaduni. Chini kuna sanamu ndogo na vitu vingine vya ufundi vilivyopangwa kwenye meza.

Soko lenye bidhaa mbali mbali ikiwemo vitu ya mapambo na manguo vimepangwa kwenye meza. Mikufu na bangili nyingi za rangi mbali mbali zimeonekana ziking'ing'inia na kuingikiana. Nguo za buluu zimejikunja chini mbele ya meza.

Mtazamo wa juu wa soko lenye shughuli nyingi ambapo mamia ya miavuli ya rangi mbalimbali yametawala eneo lote. Chini ya miavuli hiyo, wafanya biashara na wateja wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara.

Muuzaji wa maua ameketi kando ya barabara akipanga maua yake. Maua ya rangi mbali mbali ikiwemo waridi, nyekundu na alizeti yamewekwa kwenye ndoo. Mwavuli wenye rangi nyingi unamlinda muuzaji na maua yake kutokana na jua.

Meza kubwa imejaa rundu la viatu vya aina mbalimbali zikiwemo ndara na viatu vingine vya wazi. Rangi ya viatu hivi ni tofauti sana zikijumuisha buluu, zambarau, njano na nyekundu. Baadhi ya viatu vimetengenezwa kwa plastiki na vingine vinaonekana kuwa vya mpira.

Katika soko la wazi bidhaa mbalimbali za kitamaduni na ufundi zimepangwa chini kwenye vitambaa. Kuna sanamu ndogo za wanyama labda tembo na twiga zilizotengenezwa kwa mbao au vifaa vingine. Pia, kuna mapambo na vitu vingine vidogo nilivyopangwa kwa safu ndefu.

Soko kubwa limejaa migomba mingi iliyopangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara. Muuzaji mmoja ameketi katikati ya masanduku ya migomba akingojea wateja. Nuru ya asili imepenya kutoka juu ikiangazia soko.

Barabara yenye lami nyeusi imepita katikati ya soko la wazi lenye maduka madogo pande zote mbili. Kila duka linameza zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda, mboga na vitu vingine. Kwa mbali watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara wakionyesha shughuli za kila siku za soko.

Soko la nje linaonekana likiwa limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono zikiwemo picha na vitambaa vilivyo na mifumo ya kiafrika, uchoraji mbalimbali baadhi yao zikionyesha wanyama wa porini kama tembo na simba.

Ikiwa na meza ndefu zilizojaa nguo za kitamaduni zenye rangi na mifano mbalimbali. Pia kuna ngoma tatu za kiafrika zilizopambwa kwa michoro ya kitamaduni, zikiwa zimewekwa mbele ya meza. Kwa nyuma, watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia iliyoinuka huku paa za majengo zikionekana kwa mbali.

Soko kubwa zimejaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna masanduku mengi yaliyojaa matunda na mboga kama parachichi na limau yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko.

Geti kubwa la chuma yenye rangi nyeusi linaonekana, likiwa na mapambo yaliochongwa. Upande wa kushoto wa geti, kuna ukuta wa matofali usio na plasta, ukiwa na madirisha yenye nondo. Kuna mstari wa rangi ya kijani kibichi unaopita wima kando ya geti.

Huu ni mtazamo wa nje wa nyumba kubwa yenye ghorofa moja, ikiwa na rangi ya kahawia na njano. Kuna lango jeusi la chuma ambalo linaongoza kwenye eneo la maegesho lililojengwa kwa vigae vya rangi ya kahawia. Nyuma ya lango kuna ua mrefu wenye mimea minene, na nyumba nyingine inaweza kuonekana kwa mbali.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili imesimama katikati ya bustani kubwa yenye nyasi lililokatwa vizuri. Miti mirefu ya mitende na mimea mingine ya kijani kibichi imepandwa kuzunguka nyumba, ikiongeza uzuri wa asili.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi linaonekana likisimama wima chini ya anga la blue . Lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa, yakionyesha muundo wa kisasa. Sehemu ya juu ya jengo inaweza kua na balconies , au maeneo mengine ya nje.

Bango kubwa limwekwa wima likitangaza jengo la Hayat Heights. Jengo refu na la kisasa limechorwa kwenye bango likiwa na maneno construction ongoing , Nambari za simu na anwani ya barua pepe ya kampuni zimewekwa chini ya bango.

Jengo refu la kisasa lina kuta nyeupe na madirisha makubwa ya kioo. Njia inayopanda inayoongozwa na kuta za saruji na mimea ya kijani inaonekana nyuma ya jengo. Kuna sehemu ya maegesho yenye paa la kivuli inayoonekana chini ya jengo.

Majengo kadhaa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa yakionekana yakijipanga kando ya eneo wazi. Rangi nyekundu na kijivu zimetumika kupamba baadhi ya majengo. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa bado katika hatua za ujenzi likisimama wazi chini ya anga ya blue la mawingu meupe .Kreni kubwa ya ujenzi yenye rangi ya manjano limesimama kando ya jengo likiashiria shughuli zinazoendelea.

Jikoni ya kisasa yenye makabati ya rangi ya kijivu limetawala eneo. Kaunta nyeusi iliyong'aa inazunguka sehemu kubwa ya jiko ikiwa na sinki la pua. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa kutosha na mtazamo wa nje.

Jengo refu la gorofa limesimama likifunikwa na mabati ya rangi ya kijivu. Nyaya za umeme zimewekwa juu ya jengo zikivuka anga la bluu. Miti mirefu imepandwa pande zote za jengo ikiongeza uzuri kwenye mandhari.

Mjengo wa jiji unaonekana ukiwa na majengo mengi marefu na mafupi chini ya ange enye mawingu. Kuna tofauti kati ya majengo mapya na ya zamani, baadhi yakionekana kuwa katika hali nzuri na mengine yakihitaji ukarabati.

Nyumba moja ya kifahari iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na paa la rangi nyepesi, imesimama katikati ya yadi iliyopambwa vizuri. Miti midogo iliyokatwa kwa umaridadi na mimea mingine ya kijani kibichi, imepangwa kando ya njia ya kutembea.

Majengo ya makazi yaliyopangwa kwa safu yakiwa na kuta za rangi ya kahawia. Ngeti la chuma lenye umbo la mramba limewekwa mbele ya majengo. Barabara iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia inaongoza kwenye majengo.

Jengo lina ghorofa mbili lenye rangi ya blue na madirisha mengi wazi mbele. Kuna duka la Safaricom upande wa kushoto wa ghorofa ya chini likionyesha nembo ya kijani. Ngazi za blue zinaonekana zikipanda kuelekea ghorofa ya kwanza, upande wa kulia wa jengo.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu, limetawala sehemu ya kati ya mandhari. Sehemu kubwa ya jengo hilo bado halijakamilika, huku madirisha yake yakiwa matupu. Mbele ya jengo hilo, kuna eneo wazi la nyasi kavu la udongo.

Majengo mawili marefu, yana usanifu wa kisasa. Yanasimama juu ya milima ya kijani kibichi. Jengo la upande wa kushoto ni refu zaidi na linakuta za kioo zenye kumeta. Upande wa kulia, jengo lingine la kifahari linaonekana likiwa na paa la pembe tatu.

Jumba refu lina madirisha mengi na balcony , limesimama wima chingi ya anga la bluu lililo jaa mawingu meupe, miuzi ya jua inaonekana upande wa kushoto wa jengo ikionyesha mwangaza mkali.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya kijivu, linasimama wazi chini ya anga lenye mawingi. Limezungukwa na ua wa mabati uliofunikwa na nyasi kavu mbele yake. Juu ya paa la jengo, kuna matangi mengi ya maji yaliyorundikana yakionyesha matumizi ya maji.

Majengo kadhaa yanatofautiana kwa urefu na mitindo wa ujenzi yakiwa yamesimama chini ya anga la buluu na mawingu machache. Jengo moja linaonekana likiwa limekamilika likiwa na maduka chini na ghorofa za makaazi juu.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likisimama wima likiwa na madirisha mengi ya vioo. Bango la to let limeandikwa juu ya jengo likionyesha kuwa nafasi zinapangishwa Kwa ajili ya ofisi, vyumba vya kulala na vya studio .

Jumba la kifahari la kisasa linaonekana likisimama imara, likiwa na kuta zilizopakwa rangi ya kijivu isiyokolea na madirisha makubwa ya kioo. Njia ya kuingia kwenye jumba limetengezwa kwa mawe ya kifahari yenye michoro mizuri, ikiongeza mvuto wa kisanii.

Ndani ya duka kubwa kuna mabango makubwa mawili ya blue na meupe yaliyoandikwa welcome to Carrefour na low prices . Mabango hayo yamening'inia kutoka dari yakionyesha wateja mahali pa kuingilia. Nyuma ya rafu zilizo jaa bidhaa mbali mbali zinaonekana zikionyesha wingi wa bidhaa.

Duka kubwa la reja reja linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, hasa vya kula vya aina mbalimbali. Kuna vyombo vingi vya plastiki, vya uwazi, vilivyojaa bidhaa kavu kama vile karanga, matunda yaliyokaushwa, na peremende. Vikiwa vimewekwa kwenye rafu nyeusi.

Duka kubwa lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu, zikiashiria maduka makubwa. Njia pana inapita katikati ya rafu ikionyesha nafasi ya kutosha kwa wateja kutembea.

Ndani ya duka kubwa la kisasa kuna kaunta ya kujilipia yenye skrini ya kugusa. Skrini hiyo inaonyesha orodha ya bidhaa na kuna skana ya vitu vilivyonunuliwa. Rafu ndefu zilizojaa bidhaa zimepangwa pande zote za kaunta.

Duka la viatu lenye rafu nyingi, zikiwa zimejaa aina mbalimbali za viatu kwa ajili ya kuuzwa. Katikati ya duka, kuna kibanda cheupe cha kuonyesha viatu, chenye viatu vya rangi tofauti, vilivyopangwa vizuri. Juu ya rafu, kuna bango jekundu likionyesha punguzo la asilimia hamsini, likivutia wanunuzi.

Ndani ya duka kubwa la vyakula, kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya matunda na mboga nimeangaziwa na taa zikiashiria usafi na uzuri. Wanunuzi wanatembea katika duka wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Ukanda mrefu wa duka kubwa umejaa rafu za bidhaa pande zote mbili. Rafu hizo zimejaa chupa za vinywaji mbali mbali zikiwemo pombe zikiwa na label na bei zake. Katikati ya ukanda sakafu ya vigae inaonekana wazi ikitoa nafasi ya kutembea kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki kuna safu ndefu ya majiko ya kisasa. Baadhi ya majiko yana rangi ya kahawia na chuma yakiwa na vitufe vya kudhibiti. Nyuma ya majiko kuna rafu zilizojaa televisheni na vifaa vingine vya kielektroniki.

Duka la rejareja au sehemu ya duka kubwa likiwa na rafu nyingi zilizojaa chupa za vinywaji mbalimbali. Chupa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe, zikionyesha bidhaa nyingi tofauti. Chini, pipa la mbao limewekwa likiwa na chupa za vinywaji na rundo la zabibu.

Duka kubwa limejaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Rafu kubwa iliyo mbele imejaa chupa za rangi ya chungwa, labda mafuta ya ngozi, nyingine karibu zimesheheni bidhaa za usafi wa wanawake. Troli la ununuzi linaoneka kando likisubiri kutumika.

Sehemu ya duka la kisasa la mboga na matunda, limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Matunda na mboga mbalimbali kama vile matango, nyanya na biringanya yanaonekana yakiwa safi na yametikizwa bei.

Duka kubwa la vyakula limejaa matunda na mboga nyingi zilizopangwa vizuri. Migomba mingi ya manjano imewekwa kwenye masanduku ya mbao mbele. Kuna sehemu maalumu ya kuoka mikate na kuuza vyakula vya moto.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour kaunta kadhaa za malipo zimepangwa vizuri. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu ndefu zikiwapa wateja chaguo nyingi. Mwanga mkali unaangazia duka ukionyesha usafi na utaratibu.

Katika duka kubwa, mwanamke anasukuma troli kuelekea mbele. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za kuuza. Taa nyingi za umeme zinang'aa juu ya dari. Wateja wengine wanahudumiwa kwa mbali ndani ya maduka.

Duka kubwa lina bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi zakuonyesha. Katikati kuna meza kubwa iliyojaa taa ndogo za jua za bustani zikiwa zimefungwa vizuri. Kuna mabango ya bei ya rangi ya njano na nyekundu yamening'inia juu yakionyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka kubwa, kuna nafasi pana iliyojaa rafu za bidhaa na maeneo mbalimbali ya ununuzi. Dari inaonekana wazi ikiwa na miundo ya chuma na taa zilizoning'inia zikitoa mwanga wa kutosha. Sakafu ina muundo wa vigae vya rangi mbalimbali ikiongeza mvuto wa kisasa.

Bidhaa yamejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Wateja wanatembea kati ya rafu hizo, huku mmoja akiwa na troli la ununuzi lililojaa bidhaa. Mwangaza mkali kutoka juu unaangazia njia na kuwezesha wateja kuona bidhaa kwa urahisi.

Barabara za duka kubwa imejaa rafu kubwa zilizojaa bidhaa mbalimbali, upande wa kushoto, rafu zimejaa vifurushi vingi vya unga, au mchele, zikiwa zimepangwa vizuri, upande wa kulia, rafu zina bidhaa mbalimbali, zikiwemo vifurushi vidogo, na masanduku.

Ndani ya duka kubwa la vyakula kuna rafu nyingi zilizojaa mikate na keki. Bango lenye maaandishi fresh breads and cakes limewekwa katikati likitengeneza bidhaa. Juu ya rafu kuna chupa za rangi ya machungwa zilizopangwa vizuri.